Mwanaume amesimama karibu na ngombe. Anaonekana kufanya tiba ya wanyama . Mwanaume huyu amevaa glovu ndefu ya plastiki mikononi na gumboots miguuni . Ishara kuwa anafanya kazi inayohusiana na ngombe huyu. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya ya wanyama.

Mwanaume aliyevaa koti cheupe la mahabara anaendesha uchunguzi kisayansi katika mazingira ya mahabara anaonekana akiwa amesimama mbele ya meza ambaye juu yake Kuna vikombe vingi vya plastiki, mwanaume huyu anonekana kuwa machini katika kazi yake labda ni mwanafunzi ya sayansi mtafiti au mtaalamu wa mahabara anayefanya uchunguzi ya kinikali maji au vipimo zingine za kisiyansi.

Mtu anaendesha pikipiki barabarani akiwa amebeba madumu makubwa ya chuma, ambapo huonekana kutumika kwa kubeba maziwa. Picha hii inaonyesha hali ya kawaida ya usafirishaji wa bidhaa vijijini, ambapo pikipiki hutumika kama chombo muhimu cha usafirishaji wa bidhaa kama maziwa kutoka mashambani hadi sokoni au kwa wanunuzi wa jumla.

Mkulima anaonekana akiwa katikati ya shamba la mahindi. Anaonekana mwenye furaha sana. Ameshikilia mimea ya mahindi ambayo imeivaa na mahindi yanaonekana kuwa tayari kuvuna. Hii inaonyesha umuhimu wa sekta ya kilimo katika maendeleo ya jamii.

Ng'ombe wa maziwa amesimama katika hali ya utulivu na mazingira zake, sakafu ya zizi inaonekana imeng'arishwa vizuri. Ng'ombe huyu wa maziwa anakamuliwa kwa kutumia mashini ya kukamua maziwa.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Migomba haya wanaonekana kuwa na afya mzuri na imebeba ndizi ambazo bado ni mbichi. Shamba lenyewe linaonekana kuwa safi. Hii ni mfano mzuri wa kilimo cha ndizi kama sehemu ya uzalishaji wa chakula au biashara ya kilimo na ukulima bora katika jamii.

Ndizi hizi zinaonekana kuwa na afya nzuri, ishara ya kilimo kizuri. Ndizi zinaonekana zimeiva vizuri na ziko tayari kuchukuliwa sokoni kuuzwa, ambapo mkulima atapata mapato yake.

Hii ni ndizi mbichi ambazo bado hazijakomaa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa na afya nzuri ishara ya ukulima bora. Zinaonyesha uzalishaji wa chakula kwa njia ya kupanda ndizi katika jamii. Ni mfano wa mazao yanayochangia kwa kiwango kikubwa kwa chakula na mapato kwa wakulima wengi kwa Afrika Mashariki.

Mwanaume anakamua ng'ombe kwa mikono, katika banda la kisasa la mifugo. Mwanaume huyu amevaa mavazi ya kazi na ameketi chini akiwa anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe ,mwenye rangi ya nyeusi na nyeupe huku akiwa na ndoo ya kukusanyia maziwa. Kuna watu wengi wanaonekana nyuma wakishiriki au kushuhudia shughuli hio. Hii inaonyesha umuhimu wa kazi ya mikono katika sekta ya mifugo.

Huku ni soko ya Migomba, Migomba haya yanaonekana kuwa na afya nzuri na yamebeba ndizi ambazo bado ni mbichi. wanawake watatu wameketi huenda wanauza hizi ndizi .Nyuma yao kuna watu wengi wenye wako katika shughuli za kuuza na kununua ndizi .